Mtaa lililo na jengo lenye milango ya kijani kibichi na buluu. Mwanamke amevalia hijabu ya zambarau anatembea kuelekea mlangoni. Upande wa kulia kuna mtu ameketi chini ya banda ndogo. Barabara ni pana na kuna rangi angavu kwenye mabango kando ya jengo.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza vikiwa vimepangwa kwa wingi. Viko vya rangi na ukubwa mbalimbali vikiwemo vyeupe, vyeusi, buluu na rangi nyinginezo. Vimepangwa kwenye rafu au kuhifadhiwa dukani. Hali hii inaashiria biashara ya vifaa vya michezo.

Eneo kubwa la manyesho ya magari labda chumba cha kuuza ya kifahari. Mengi ni mapya ya aina tofauti na rangi yameekwa vizuri. Kuna counter ya huduma kwa wateja na viti pia.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Yana rangi aina mbalimbali yakiashiria kuwa ni ghala la gari mpya au yaliyotumika. Baadhi yao ni rangi nyekundu, nyeupe, kijivu na nyeusi.

Mpangilio mzuri wa mboga na matunda sokoni. Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu na ndimu. Pia kuna maboga, matango na mimea mingine ya kijani. Kati ya mboga hizo, kuna bakuli ndogo ya buluu lenye mbaazi.

Nje ya duka au kibanda kinachotoa huduma mbalimbali. Kuna friji mbili za rangi tofauti. Moja nyekundu na nyingine buluu na kijani, zikiwa zimejaa vinywaji. Mbele kuna viazi vyeusi, labda viazi vikuu. Mabango ya M-pesa yanaonekana pembeni, hali hii inaashiria biashara ndogo ya rejareja.

Magari yaliyopaki katika eneo la wazi kwenye nyasi. Kuna miti mirefu ya kijani iliyotawanyika na hema nyeupe zinazoonekana kwa umbali. Anga ni buluu na wazi ikionyesha siku nzuri. Baadhi ya watu wanaonekana wamesimama kati ya magari.

Gari la aina ya SUV toyota prado ya rangi ya kijivu cheusi limeegeshwa kwenye nyasi likiwa linaonyesha upande wake wa nyuma. Linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Nyuma yake kuna kuta za nyumba na miti. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna jua.

Duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products Limited, lenye bango kubwa juu. Lina nembo ya Highbridge na pia picha ya ng'ombe. Mteja mmoja amesimama dirishani akihudumiwa. Pembeni, ishara ya milk shop inaonekana wazi.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Ikiwa imetandazwa kidogo. Namba ya noti elfu inaonekana wazi pamoja na maandishi shilingi elfu moja. Inaonekana ni kama sehemu ya mkusanyiko wa noti au inatumiwa kwa malipo. Hali hii inaashiria matumizi ya sarafu ya Kenya.

Duka ndogo la vipodozi, likiwa na rangi ya kijani kibichi. Lina kabati la kioo lililojaa bidhaa mbalimbali, kama vile mafuta ,sabuni na vipodozi. Juu yake kuna bango lenye maneno, beauty salon and cosmetics . Nje kuna viti vya mbao na matofali ya sakafu. Ukutani kuna mabango ya simu, mojawapo yakisema Airtel Top up here .

Duka ndogo la rejareja lenye milango ya buluu na kijani. Mbele kuna baiskeli iliyosimama ikiwa na kikapu na begi ndogo la buluu. Mwanamume mmoja amesimama ndani ya duka, huku mwingine ameketi karibu na pikipiki upande wa kulia. Eneo linaonekana kuwa mtaani.

Duka la Mpesa lina rangi ya blue hafifu na mlango wake ni wa chuma unafunguka mara mbili na umeandikwa Mpesa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Njia mbele imejengwa kwa matofali na kuna barabara ndogo inayoongoza kwenye mlango. Juu yake kuna dirisha lenye matofali ya mraba.

Wanaume wawili wameketi nje ya vibanda vidogo vya biashara. Mmoja amevaa shati la buluu huku mwingine kavalia shati la machungwa na suruali ya kijivu. Vibanda vimepakwa rangi ya kijani na nyekundu vikiwa na nembo za huduma za simu kama M-Pesa na Airtel Money. Sakafu inaonekana kuwa na matofali ya kutengeneza njia.

Kura kubwa ya magari yaliyopangwa kwa safu ndefu. Kuna aina tofauti na rangi mbalimbali, yakiwemo meupe, meusi, mekundu, na kijivu. Yameegeshwa kwa umakini, yakionyesha maegesho makubwa au eneo la kuuza. Inaonekana kama yamepakiwa nje chini ya jua.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimelala kwenye meza ya mbao. Zimechukuliwa kwa karibu zikionyesha wazi maaandishi yaliyopo juu yake. Noti moja imechanika kidogo katikati ikionyesha kuwa kutumika. Mandhari ni hafifu labda ni ndani ya nyumba au ofisi. Pesa hizo zinaashiria shughuli za kifedha au malipo.

Gari la michezo la kifahari la rangi ya manjano, likiwa limeegeshwa kwenye chumba cha maonyesho chenye sakafu nyeupe na nyeusi. Limewekwa chini ya taa kubwa ya duara yenye mwanga wa machungwa. Nyuma kuna kioo kikubwa kinachoonyesha miti na magari mengine yaliyoko nje.

Jengo la kisasa lenye kuta za vioo na paa pana. Nje kuna barabara ya lami na magari kadhaa yameegeshwa ikiwemo gari ndogo jekundu, Anga ni ya buluu iliyo wazi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali. Watu wengi wanaonekana kufanya biashara zao. Wanawake wengine, wamekaa chini wakichagua bidhaa. Mazingira yanaonekana kuwa na pilkapilka nyingi. Baadhi zimepangwa chini kwenye vitambaa. Hii inaashiria soko la kitamaduni la Afrika.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo kubwa la matunda na mboga. Watu wengi wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Miavuli ya rangi tofauti inaongeza uzuri. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu vikubwa. Wateja wanazunguka wakichagua wanachohitaji.

Tangazo la Mayfair Insurance. Kichwa chake ni new blog alert na comprehensive guide to choosing the right insurance policy in Kenya. Computer kibao inaonyesha makala hiyo hiyo. Chini kuna taarifa za mawasiliano na bendera za nchi mbalimbali.

Bidhaa nyingi sokoni zikiwa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna viazi, vitunguu na nyanya kwa wingi. Viazi vina rangi ya udongo, vitunguu zambarau na nyanya nyekundu na machungwa.

Mwanamke akitengeneza mapambo ya shanga kwenye soko la wazi. Kavalia shati la rangi ya waridi na nguo zenye michoro, ameketi. Karibu naye kuna bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono zikiwemo mikufu na bangili zikining'inia na kuonyeshwa.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbali mbali zilizowekwa juu ya kibanda cha soko. Kuna ya watoto na watu wazima. Zimepangwa kwa wingi. Chini ya kibanda kuna takataka na uchafu. Inaonekana soko la nguo za mitumba au bidhaa za bei nafuu.

Tangazo la bima ya nyumba. Inaonyesha nyumba nzuri na mwanaume aliyetabasamu akiwa amevaa suti. Tangazo ni house insurance na inatoa huduma kama ukarabati wa nyumba, ujenzi na ujenzi mpya. Pia ina maelezo ya mawasiliano na jina ya wakala wa bima. Inaashiria huduma za kifedha.

Ubao wa kielektroniki unaoonyesha viwango vya ubadilishaji fedha kutoka kwenye benki ya Oriental Commercial Bank Limited . Unaonyesha tarehe na saa, viwango vya kubadili dola ya marekani, pauni ya uingereza, euro na dola ya Australia vinaonyeshwa wazi huku zingine zikiwa hazionekana vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika. Kuna bidhaa mbali mbali hasaa matunda na mboga. Miavuli mingi inaonekana ikitoa kivuli. Nyumba za mabati zimezingira eneo hilo. Masanduku ya mbao inatumika kuweka bidhaa. Wanabiashara wanauza wanunuzi wananunua. Hali ni ya pilka pilka.

Soko lenye matunda na mboga nyingi zilizopangwa vizuri katika masanduku. Kuna nyanya nyekundu, viazi, pilipili hoho kijani, matango, ndimu na parachichi. Juu kulia kuna kikapu chenye matunda madogo ya kijani.

Duka ndogo lenye milango ya kijani kibichi iliyopambwa na michoro ikiwemo nembo ya M-Pesa. Ndani yake kuna bidhaa chache zilizopangwa kwenye rafu, nje kuna kibango kisemacho no poster .

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Yana rangi tofauti kama vile nyeupe, dhahabu na nyeusi. Yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakionyesha kuwa ni eneo la maegesho rasmi labda karibu na jengo la biashara au duka kubwa. Nyuma kuna majengo marefu yakionyesha mandhari ya mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kidogo.

Risiti ya malipo kutoka shirika la kitaifa la usafiri wa usalama. Inaonyesha nambari ya ankara na tarehe. Jina la mteja ni Dan Oyuga Ann na nambari ya usajili wa gari. Huduma zilizolipwa na ukaguzi wa gari wa shilingi elfu moja na ada ya urahisi wa shilingi hamsini, jumla shilingi elfu moja na hamsini.

Mwanamke akitumia mashine ya milk ATM, ni nyeupe na ina maandishi ya buluu na picha za mawingu. Juu yake kuna maelekezo ya jinsi ya kutumia. Mwanamke amevalia koti jeupe na kofia ya nywele akionekana kubonyeza vitufe kwenye mashine hiyo. Chini yake Kuna ujumbe unaonelekeza preserve milk in the fridge for three days

Gari ndogo la abiria lenye rangi nyeupe likiwa limepaki usiku. Linaonekana kuwa basi ndogo na mlango wake wa kando umefunguliwa. Nyuma yake kuna ghorofa refu iliyopambwa kwa taa ikionyesha mazingira ya jiji usiku. Barabara inaonekana kuwa ya unyevu labda inaonyesha mvua.

Nje ya duka au kibanda chenye bidhaa nyingi zilizopangwa. Kuna rundo kubwa la pakiti za mchele au bidhaa nyingi zilizofungashwa zikiwa zimepangwa kwa urefu upande wa kulia. Kushoto kuna mifuko mikubwa ya manjano labda ya nafaka na kando yake kuna kreti ya vinywaji na chupa za maji.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali, juu kuna mananasi yaliyoning'inia. Mezani kuna rundo la mahindi matikiti maji na mboga nyingine, kreti nyekundu na gunia la kijani chini. Muuzaji anaonekana nyuma.

Kiwanda kikubwa chenye mabasi kadhaa, yakiwa kwenye hatua za ujenzi. Mengi yana rangi ya chungwa na huku moja likiwa jeupe katikati. Zimepangwa kwa safu, zikionyesha kuwa bado hazijakamilika. Sakafu ina mistari ya kijani na manjano. Jua linaingia kupitia madirisha makubwa kwenye paa.

Tangazo la bima kutoka Madison General Insurance. Mwanamke anayetabasamu amevaa mkanda wa shingo na mkono. Ujumbe mkuu unasema " Usisubiri Hadi iwe kuchelewa." Inahimiza watu kuchukua bima ya watu binafsi. Nambari ya kupiga ni 828. Inaonyesha kununua.

Rundo la ndizi nyingi zikiwa zimepangwa juu ya kitambaa au gunia. Zina rangi ya njano zikiwa zimeiva kikamilifu. Baadhi zinaonekana kuwa na madoa madogo meusi ishara ya kukomaa. Zimekusanywa pamoja zikionyesha wingi. Hali hii inaashiria biashara ya ndizi sokoni.

Duka la kubadilisha fedha na kutuma pesa liitwalo, Junction forex and money remittance. Lina mlango wa kioo unaoteleza na mabango yenye nembo za huduma mbalimbali za kutuma pesa kama vile; western union, honey gram, M-pesa na ria. Bango kubwa la ria, lina ujumbe send and receive money worldwide . Lina nguzo za rangi ya njano na kahawia.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti nyingi za elfu moja za Kenya. Zimepangwa kwa mpangilio zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Kuna namba ya mfululizo mbalimbali. Nyuma kidogo kuna kibodi cha kompyuta kinachoonekana kikionyesha mazingira ya ofisi au benki. Madhari yanaashiria utajiri au shughuli za kifedha.

Gari jeupe la michezo, likiwa limeegeshwa mbele ya kituo cha huduma za magari. Juu ya milango ya kioo kumeandikwa service na chini yake approach slowly auto door . Lina rimu nyeusi na matairi mapana na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Taa za mbele zimewashwa.

Maonyesho makubwa ya magari yaliyo mengi mapya ya aina mbalimbali. Watu wengi wanatembea wakiangalia, sakafu zimefunikwa kwa zulia jekundu katika maeneo fulani. Mwangaza ni mkali ukionyesha uzuri wa magari, inaonekana ni tukio muhimu la kibiashara.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi wanachagua nguo, kuna marundo makubwa za mitumba za rangi ya aina mbalimbali, zinazotapakaa chini, wateja na wachuuzi wanajikita katika kutafuta na kupanga nguo hizo, baadhi ya watu wamesimama, wengine wameinama wakichunguza bidhaa.

Mikono miwili ikiwasiliana. Mkono mmoja unatoa funguo za gari na mwingine unazipokea. Juu ya meza kuna kibandiko chenye karatasi, kalamu na mfano mdogo wa gari. Mandhari ya nyuma ni nyeusi na kuna mtu mwingine anayeonekana.

Lori la kubebea magari likiwa limebeba kadha, kuna aina kama SUV nyeusi na magari mengine ya kifahari, lori lina rangi ya bluuu na magurudumu mengi, linatumika kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine, nyuma kuna jengo la viwanda.

Mikono miwili ya mtu ikiwa imeshikilia noti mbili za pesa za Kenya. Noti ya juu ni shilingi elfu moja na ya chini shilingi hamsini, zote zina maandishi Kenya na namba zinaashiria thamani yake. Zimeonekana kutumika zikiwa na mkunjo na uchakavu. Mandhari ya nyuma ni meza ya mbao, ni shughuli za kifedha au malipo labda kubadilishana.

Tangazo ya bima ya magari kutoka Letsgo, inaonyesha kioo cha gari cha pembeni kinachoakisi magari mengine yanayokwenda barabarani. Upande wa kulia wa tangazo, kuna maandishi motor insurance na maelezo kama fast, simple, reliable and affordable .

Duka la vitambaa au nguo lililojazwa na vitambaa vingi vyenye rangi na michoro mbalimbali .Vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu vingine vikiwa vimekunjwa. Aina mbalimbali zinaonekana kuanzia batiki hadi vitenge.

Ni duka la Royal Star Inn linalouza bidhaa za maziwa na mkate. Mlango wake una vifaa vya kupozea na rangi tupu ndani. Nje mabango yanaonyesha picha za maziwa, mayai na mikate. Pia kuna namba ya simu ya mawasiliano.

Screen ya simu yenye programu ya kifedha, labda huduma ya Mpesa au benki ya simu inaonyesha maimani na kiasi, chini kuna chaguzi za "pay na airtel" pia kuna sehemu za buy data na codreads kujifunza kuandika programu, chini kabisa kuna taarifa za mia mala ya Mpesa zikionyesha majina na kiasi kilichotumwa au kupokelewa.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Lina matangazo ya biashara yaliyoandikwa progressive credit na quick flexible loan .Kuna nembo na michoro yenye rangi ya kijani, machungwa na kijivu kwenye pande zake. Nyuma kuna miti na majengo kadhaa yakionyesha kuwa eneo linaeza kuwa kijiji au kitongoji.

Magari manne yaliyopangwa kwenye safu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Ya mbele kabisa ni la blue , kisha nyeusi, halafu jeupe na la nne limefichwa kidogo. Yanaonekana kuwa ya kisasa na yapo katika hali nzuri. Nyuma kuna miti mirefu na kijani kibichi. Anga inaonekana wazi na jua linawaka.

Duka la biashara la huduma za kifedha mitaani, lango la duka lina mabango ya huduma za mpesa na equity bank yakiwa na namba za wakala .Mwanamke mmoja amevalia hijabu, amesimama karibu akifanya miamala. Inaonekana kama kituo cha mpesa au benki ndogo ya mkononi.

Duka la matunda lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna aina mbalimbali ya matunda kama vile machungwa, matikitimaji na ndizi zilizoning'nia juu. Yamepangwa kwenye masanduku na mapipa yakionyesha wingi wa bidhaa. Mchuuzi anaonekana kuketi katikati ya matunda akioonekana mchovu au kupumzika. Mandhari yanaashiria soko ya matunda.

Eneo kubwa la maonyesho ya magari labda kiwanja cha kuuza. Kuna mengi mapya ya aina tofauti yaliyopangwa ndani. Watu wanatembea wakiyatazama na wengine wamekaa kwenye dawati. Dirisha kubwa zinaacha mwanga mwingi uingie ndani. Inaonekana ni biashara kubwa yenye shughuli nyingi.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa wenye nembo ya Farmers Choice. Umesimama barabarani chini ya mwavuli mkubwa wa buluu. Nyuma kuna vibanda vya biashara vyenye nguo na bidhaa nyingine zilizoning'inizwa. Magari mawili yameegeshwa kando kando ya barabara.

Mikono ya mtu Ikishika noti za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimepangwa ndani ya mashine ya kuesabu, noti hizo zinaonekana kuwa mpya na zimepangwa vizuri, mikono inaonekana kuzipanga au kuzichukua ni dhahiri kuwa shughuli hiyo inahusiana na usimamizi na pesa taslimu labda benki au biashara kubwa.

Soko lenye aina mbalimbali za mboga na matunda. Zipo nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za kijani na manjano, vitunguu na ndimu. Pia maboga, matango na mboga nyinginezo. Vikapu viwili vidogo viko na mbaazi. Inaonekana kama meza ya soko iliyojaa mazao mabichi na safi.

Tangazo la huduma ya kudhibitisha bima ya gari, kutoka Kenya Orient Insuarance limited. Inaonyesha mwanamume akitabasamu, akiwa ndani ya gari na kushikilia simu. Maandishi yanaelekeza jinsi ya kudhibitisha cheti cha bima, kwa kupiga nambari 352. Pia kuna namba za simu za mawasiliano.

Soko la matunda wenye wingi wa bidhaa. Ndizi zilizokomaa zimening'inia juu na kuwekwa mezani. Kuna mananasi , matikitimaji na matunda mengine mengi. Watu wanaonekana kuhudumia wateja na kupanga bidhaa.

Gari la kifahari la rangi ya fedha lililoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma yake kuna magari mengine ikiwemo jeusi la SUV. Eneo lote limezungukwa na miti mirefu ambayo inaongeza uzuri wa mazingira. Anga inaonekana wazi na jua kali ikionyesha siku nzuri.

Mkono ulioshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa kama fani. Zina rangi ya machungwa na nambari elfu moja zinaonekana wazi.

Gari nyeupe la kifahari, limesimama ndani ya chumba cha maonyesho. Lina muundo maridadi. Nyuma yake kuna majengo yenye kioo na ngazi yakiakisi mazingira ya kisasa. Mwangaza wa jengo unaonekana kuvutia macho.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Imekunjwa kidogo katikati ikionyesha namba elfu moja na neno Kenya. Inaonekana kama mtu anashika pesa taslim labda akijiandaa kulipa au kupokea malipo. Inaashiria matumizi ya pesa.

Tovuti ya pesa pal instangaza kukubali malipo ya M-pesa na kadi. Yanaelezea faida ya kutumia huduma zao, kuna nembo za Visa na Master Card .Ukurasa unaonekana kuwa wa kitaalamu na rahisi kueleweka. Ni wazi kabisa inahusu biashara na malipo.

Kiasi kikubwa cha noti za pesa za Kenya zikiwa zimetandazwa kama feni. Noti nyingi ni za shilingi elfu moja zikionyesha picha za marais wa zamani na alama za Kenya. Zimefanyiwa mpangilio. Hali hii inaashiria mali au pesa taslimu.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee, inaonyesha mwanamke akitabasamu, kavalia aproni na mikono yake imekunjwa kifuani, imeelezea kuhusu bima iitwayo Cover Bora Medical Cover ambayo inatoa bima ya hospitali kwa bei nafuu kwanzia shillingi mia tano kwa mwezi.

Soko la mboga na matunda. Mwanamke ameketi akiuza mboga mbalimbali kama vile pilipili hoho, matango, nyanya na vitunguu. Kuna rundo la viazi na vitu vingine pia. Vinaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Lori la kubebea magari likibeba la fahari lenye rangi ya buluu. Lina rangi ya fedha. Barabara inaonekana kuwa na unyevu kidogo, labda kutokana na mvua. Nyuma yake, kuna eneo lenye miti na majani. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya MAYFAIR INSURANCE, lina rangi kuu ya kijani. Upande wa kushoto kuna ujumbe muhimu ulioandikwa kwa kingereza life is unpredictable but your safety doesn't have to be . Chini yake kuna mwaliko get your personal accident cover today .Upande wa kulia kuna baiskeli iliyoanguka chini na nyuma yake anaonekana mtu akiwa amejipinda labda baada ya kuanguka.

Familia yenye furaha, wakiwemo baba, mama na mtoto mdogo, wakiangalia kompyuta mpakato. Mtoto anaonekana kuonyesha kitu kwenye skrini huku wazazi wakitabasamu, ina ujumbe wa tunza jamii ya CIC family medisure na nembo ya CIC group juu.

Simu mahiri mikononi mwa mtu ikionyesha menu ya M-Pesa. Kwenye skrini, kuna uchaguzi mbali mbali kama vile send money, withdraw cash, buy airtime, mshwari lipa na M-Pesa na my account . Vidole vya mtu vinaonekana vikielekea kwenye chaguo la lipa na M-Pesa. Sehemu ya juu ya skrini inaonyesha saa.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance na Cover Bora. Inaonyesha mwanamke mjamzito akitabasamu. Amevalia nguo nyekundu. Upande wa kushoto kuna maelezo kuhusu huduma zao ikiwemo bima ya uzazi. Nambari ya simu pia imeorodheshwa.

Mikono miwili ikishika noti za Kenya. Ni za hamsini, mia na mia mbili, zikionekana kuhesabiwa au kubadilishana. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya kiyeyusho cha pesa ikimaanisha shughuli za kifedha inafanyika.

Magari ya kifahari yakiwa yamepakia ndani ya chumba cha maonyesho. Kuna la rangi ya kijivu, buluu angavu na magari mawili ya machungwa, moja wapo likiwa na rangi la kijani kibichi. Haya yote yanaoenekana kuwa ya kisasa na ya gharama kubwa. Eneo lina kuta za vioo na nguzo ndefu zikionyesha mazingira ya kisasa na ya anasa.

Duka la M-Pesa lenye rangi ya kijani kibichi. Kibanda hicho kina mabati ya kijani na pia mabati yenye matundu. Nembo ya M-Pesa imeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe mbele ye kibanda. Chini yake kuna matope na maji yaliotuwama. Mtu mmoja amesimama karibu na kibanda hicho. Nyuma kuna jengo lingine na baadhi ya watu.

Soko la wazi lenye wingi wa nyanya. Kuna makreti mengi yaliyojaa nyanya nyekundu. Mwanaume mmoja anachagua kwa uangalifu. Wengine wamesimama nyuma yake. Magari ya mizigo yanaonekana yakipakua na kupakia bidhaa. Inaashiria biashara kubwa ya nyanya. Shughuli inaonekana kuwa na pilkapilka.

Rafu zilizojazwa na mayai mengi yaliyopangwa kwenye tray plastiki zenye rangi tofauti. Ikiwemo manjano, nyekundu, kijani na zambarau. Baadhi zimejawa na mayai mengine matupu yakiwa yamepangwa vizuri. Inaonekana duka au ghala la mayai na ya usambazaji mkubwa wa bidhaa. Mwangaza hafifu unaingia ndani ya chumba ukionyesha idadi kubwa iliyopo.

Duka la Amani General Shop, lililoandikwa pia Mangu Tomato Dairy Milk Bar lina kuta nyeupe na paa la bati, milango na madirisha yana rangi ya buluu. Mwanamke mmoja amesimama akitabasamu akiwa amevaa shati ya miraba.